Hiki ni kitabu cha health safety manners to read kilichowekwa juu ya meza ya mbao. Jalada la kitabu lina picha za watoto watatu. Mvulana mmoja katikati, msichana mweusi chini kulia na watoto wawili wakubwa kushoto.

Hellen Wawira, mwanamichezo wa Power Lifting, kutoka Kenya, amekaa kwenye benchi la mazoezi. Amevalia fulana nyeupe na suruali yenye michoro.

Huu ni ukuta wa mapokezi ya ukumbi inayoashiriana na Kenya Society For Defence Children. Kwenye ukuta kuna nembo na majina haya. Upande wa kulia kuna bango la kufungua rasmi kituo hicho na jina.

Bango lenye ujumbe muhimu wa uhifadhi wa maji likisema water is life, every drop counts please safe . Bango linaloeleza vyonzo vya maji, matumizi yake na changamoto.

Jengo ndogo lenye uchoraji mkubwa na safina ya Nuhu ustani. Uchoraji unaonyeshwa safina, wanyama mbalimbali na maji. Jengo hilo lina paa ya rangi isiyoonekana.

Haya ni madawati na viti kadhaa vya zamani vya mbao vilivyopangwa darasani. Sakafu inaonekana kuwa na madoa na uchakavu ikionyesha mazingira ya shule.

Bango hili linaeleza usimamizi wa taka shuleni na mitaani linaloorodhesha aina za taka, mbinu za udhibiti kama kuchakata na kutanganisha.

Hii ni rundo la vitabu vyenye kurasa za rangi ya waridi. Kimoja kimeandikwa Ayubu maskini na John Habwe.

Huu ni uwanja wa michezo wenye bembea mbili zenye rangi nyekundu na nyeupe, zikiwa zimesimama kwenye ardhi. Nyuma kuna miti na uzio ikionyesha eneo la nje la burudani.

Mchezaji wa mpira wa mguu amevalia jezi ya Kenya rangi nyekundu na nyeupe. Anatumia mikongojo miwili, mguu wake mmoja haupo, mpira wa mguu upo mbele yake. Uwanja wa mchezo unaonekana nyuma, anawakilisha Kenya.

Mlingoti mweupe mrefu ukiwa nje ya majengo, ambayo yanaonekana kama shule au kituo cha kujifunza. Mandhari yana kichaka kidogo cha maua ya kijani na kuna nyasi ya kijani kibichi ikionyesha mandhari mazuri.

Mwanamke akiwa ndani ya chumba cha mazoezi ameketi kwenye meza ya mazoezi huku nyuma yake kukiwa na vipaji ambavyo vinainua mkono.

Kabati la kisasa la kuchazi vifaa vya kompyuta likiwa na mlango miwili mieusi. Kabati hilo lina magurudumu madogo chini. Juu yake kuna karatasi nyeupe na faili ya njano.

Hili ni darasa tupu la kompyuta au maabara. Kuna madawati mengi ya mbao na viti vilivyopangwa vizuri. Kompyuta na skrini zake zimewekwa kwenye meza kando ya ukuta. Kuna ubao mweupe uliotundikwa ukutani.

Jengo lenye paa la vigae vyekundu na kuta za manjano. Kuna milango miwili ya mbao na dirisha lenye fremu za chuma za kijani. Sehemu ya juu ya paa ina madirisha mengi na bomba la maji linaonekana.

Wakati wa mashindano ya riadha, mwanariadha mmoja ameekelea chini akiwa amefunika macho, labda kwa sababu ya jeraha au uchovu. Mwanariadha mwingine anamshika na kumuunga mkono.

Hili ni karatasi ya mazoezi ya hisabati kwa mtoto. Kuna maswali ya kujumlisha na kutoa, baadhi yakiwa yamejibiwa na kuwekwa alama ya sahihi au makosa. Picha za wanyama , kiwavu na mamba zinachorwa juu ya maswali.

Mlango wa mbao wenye muundo wa paneli. Juu ya mlango kuna bango ndogo lenye maandishi form1 R . Hii inaashiria kuna mlango huu ni wa darasa au chumba cha wanafunzi wa kidato cha kwanza katika shule ya taasisi ya elimu.

Huu ni ukurasa wa kitabu ambao una picha tatu tofauti za vyombo vya usafiri. Kwanza, lori limebeba mchanga mwingi. Pili, gari moshi refu linasafiri kwenye reli. Tatu baiskeli inabeba mizigo. Mfupi yameandikwa chini ya kitabu.

Kurasa mbili za kitabu cha shule kinachofundisha masomo ya afya na usafi. Ukurasa wa kulia una chati ya usafi inayoonyesha vitu mbalimbali vya usafi kama vile viatu safi kwa usafi.

Safu la kompyuta zilizopangwa kwenye meza ndefu, kila kituo kina skrini, kibodi, kipanya na vipokea sauti. Chumba kina kuta za rangi ya kijani kivu na madirisha yenye nondo za kijani.

Dawati na viti vya mbao ambavyo vimepangwa darasani. Kuna pazia ambazo hazijafunguliwa na kuna mwanga ambao unapenyeza kupitia madirisha yaliyomo pale. Mandhari haya ni ya darasani.

Mlango wa mbao, juu yake kuna ishara nyeupe ambayo imeandikwa Chemisry, Biology . Chini ya ishara kuna stika zenye ujumbe tofauti. Rangi ya mlangoni ni kahawia nyepesi. Huu ni mlango wa maabara.

Mlango uliobandikwa kazi za wanafunzi na motisha ,kuna tabasamu kubwa la emoji likionyesha furaha ,juu kulia kuna bango dogo ilioandikwa Great Progress .

Picha inaonyesha mwanamke mwanamichezo amevaa fulani nyeusi yenye nimbo ya Kenya kifuani akishiriki katika mbili za viti maalum za walemavu uwanjani. Ana nywele fupi zilizosimama na anaonekana akisukuma magurudumu ya kiti chake kwa nguvu.

Darasa lenye madawati na viti vya mbao vilivyopambwa vizuri. Baadhi ya madawati yana vitabu na karatasi.

Bango la maelezo lililobandikwa kwenye nguzo. Bango hilo lina mshale kubwa wa kijani, unaoelekeza kushoto, likionyesha njia ya kufuata.

Mwanamke anaogelea, ameshika ukingo wa bwawa ana kofia nyeupe kichwani. Maji yanamzunguka akionekana makini akipumzika kidogo.

Mwanamichezo wa kenya akifanya mazoezi ya kupiga kasia baharini. Amevalia fulana nyekundu iliyoandikwa kenya na kofia nyeusi ya michezo. Anashika kasia mbili kwenye mkono.

Wanamichezo wawili wa ndondi, mmoja akiwa ameketi kwenye kiti cha walemavu na mwingine amesimama. Wanamichezo aliyeketi anapiga konde begi la ndondi. Huku mwanamchezo aliyesimama akilishikilia begi.

Mlingoti mweupe mrefu. Chini yake kuna kichaka kifupi chenye maua ya manjano na kijani. Nyuma yake kuna eneo la nyasi na miti mingi. Upande wa kulia kuna tanki kubwa jeusi la maji.

Wanariadha wanne wa Kenya wakiwa wamevalia jezi za mashindano na baadhi yao wakiwa na miwani. Wamekusanyika pamoja wakitabasamu, wakionyesha ushirikiano na furaha baada ya mashindano.

Kikundi cha mabondia wengine wakiwa kwenye viti vya magurudumu wamevaa glavu, wengine wamesimama, wote wanaonekana wenye nguvu, nchi Kenya imeandikwa kwenye nguo zao.

Mezani kuna kompyuta nyeusi, kinanda kipo mbele yake tayari kutumika. Kila kitu kinaonekana safi na wazi.

Hiki ni kitabu cha kifaransa kinaitwa Longhorn Methode de Francais, kimetayarishwa kwa ajili ya darasa la nne. Jalada linaonyesha watoto wakicheza kuruka kamba.

Mwanariadha Wesley Kimeli Sang amevalia jezi nyekundu ya Kenya akisimama kwenye wimbo wa riadha. Nyuma yake kuna majengo na miti. Habari ya kibinafsi imeandikwa chini anahusika na michezo ya walemavu.

Ruler ndefu ya mbao imeandikwa ukutani. Kuta zina rangi ya kijani na kuna vigae vya kahawia sakafuni. Inaonekana kuwa ndani ya jengo. Ruler ina alama za kupima.

Jengo la ghorofa tatu lililojengwa kwa mawe na kuwa na milango miekundu. Kila ghorofa ina korido na madirisha mengi. Mbele kuna njia ya saruji iliyozungukwa na vichaka vya kijani kibichi.

Huyu ni mwanariadha aliyetumika kiti cha magurudumu akiwa kwenye uwanja wa riadha usiku. Amevalia mavazi ya michezo meusi na anaonekana akijitayarisha au akiwa katikati ya mbio.

Wanariadha wawili wa Kenya, mmoja akiwa na kitambaa cha kufunga macho na mwingine kama kiongozi wake, wakiwa wameshikana mikono uwanjani baada ya mashindano.

Hiki ni kitabu cha kiingereza kimezeeka. Kimefunikwa na vumbi. Kimeandikwa Hayden Richards junior English two . Maua ya nyuki vimechorwa juu yake.

Jengo refu lenye paa la rangi ya kahawia. Kuna nyasi ndefu mbele ya jengo ya kijani kibichi. Njia mbili za mimea zimepangwa vizuri. Miti mirefu inaonekana nyuma. Anga lina mawingu meupe.

Mwendeshaji baiskeli aliyevaa vazi maalum na kofia akipitia kasi ya kwenye baiskeli ya mbio yenye rangi ya kijani . Anapitia barabara yenye mandhari ya kijani kibichi na maua ikionesha mchezo wa baiskeli.

Nyumba kubwa yenye ghorofa, barabara ndogo ya vigae inaonekana mlangoni. Bendera ndefu imesimama katikati ya njia. Maua yamepandwa pande zote mbili za njia. Nyumba ina madirisha mengi.

Mtu ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Amevaa shati la miraba, fulana ya kijivu na suruali ya jeans . Ana vitabu vitatu vikubwa vilivyowekwa pajani mwake. Mkono mmoja umeshika gurudumu la kiti.

Mwanariadha Samson Ojukia akitua kwenye mchanga baada ya kuruka mbali, akisababisha vumbi kuinuka juu. Anaonekana akitabasamu ishara ya mafanikio au kuridhika na jaribio lake.

Wanariadha wakiwa uwanjani. Wawili wao mbele, mwanamke amevaa jezi ya Kenya, mwanaume mmoja amevaa shati jekundu, mwingine bluu. Wote wanaonekana wakifanya mazoezi au mashindano. Ukumbi wa riadha unaonekana nyuma.